Ndani ya chumba ambacho kinashughulika na masuala yote ya kinywa, mgonjwa amelazwa kitandani huku daktari ameingiza kifaa ndani ya mdomo wake, akimkagua na kumchunguza kwa makini ili kuligundua tatizo lake na kumpatia huduma ya kitabibu.

Ndani ya chumba ambacho yanatolewa matibabu ya kinywa, mgonjwa amelazwa kitandani huku daktari ameingiza kifaa maalumu kwenye mdomo wake, akiendelea kuchumnguza ili kulitambua tatizo na kumpatia huduma ya kitabibu.

Chumba kilichotengwa maalumu kwa ajili ya matibabu ya kinywa, eneo ambalo mgonjwa akifika anasajiliwa kabla ya kupewa nafasi ya kuonana na daktari, na kumuelezea changamoto anayoipitia.

Daktari ambae ni mtaalamu wa maswala ya kinywa, akiwa na mtoto ambae anatamani baadae kuja kuwa na yeye mbobezi akimfundisha na kumuelekeza mambo mbalimbali muhimu anayotakiwa kuyafahamu na kujifunza.

Mtaro unaotiririsha maji taka, yakiwa umejaa na kuelekea eneo la bondeni huku ukuta wake ukiendelea kumeguka na kuanguka, kuhatarisha maisha ya watu wote wanaoishi kando kwenye nyumba ambazo pia ni chakavu.

Wanajamii ambao wanaishi maeneo ya mabondeni wakiendelea kusaidiana na uokozi wa watu ambao wamezidiwa na maji ya mafuriko, yanayotokana na mvua nyingi zinazoendelea kunyesha mfululizo.

Wanafunzi wa shule ya sekondari baada ya kuipanda miti ardhini, sasa wamekuja kuipalilia na kuimwagilia maji, huku wakiweka mbolea ya samadi inayotokana na wanyama, kuhakikisha inastawi vizuri na kuwapatia kivuli.

Ndani ya hospitali ameketi mwanaume ambaye mkono wake wa kushoto umewekewa vifaa vilivyounganishwa na mashine iliyopo mezani, wakati daktari akiendelea kumfanyia uchunguzi na vipimo tofautitofauti.

Ndani ya eneo la hospitalini wameketi watu tofauti tofauti, vijana wanawake kwa wazee waliokuja kupata huduma tofauti tofauti na kuinuka mmoja baada ya mwingine na kumkaribia daktari kumwelezea changamoto zilizomleta.

Ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya kufanya upasuaji, madaktari wakiwa wamechoka baada ya shughuli nzito ya usiku kucha, na sasa wamemaliza salama wakijiandaa kwenda kupumzika.

Ndani ya ofisi maalumu ambapo wanaketi madaktari baada ya shughuli zao za siku nzima na sasa wanaziaandika ripoti za mambo tofauti tofauti, waliyokubaliana nayo kwenye kila mgonjwa waliomtibu.

Kijana wa kiume mtanashati amesimama imara huku amevalia mavazi yanayofanana na ya udaktari, ameweka mikono yake nyuma anatabasamu akifurahia siku yake iliyoisha na mafanikio makubwa.

Mgonjwa aliye letwa kwa dharura baada ya kupata ajali, amezingirwa na jopo la madaktari wakiendelea kumfanyia upasuaji ili kuhakikisha wanayaokoa maisha yake.

Jopo la madaktari bingwa wakiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya kufanya upasuaji, wakiwa wamemzingira mgonjwa aliyelazwa kitandani, wakiendelea kumfanyia vipimo na baadae kuanza zoezi zima lililowakusanya pamoja.

Ndani ya jengo lililotengwa maalumu kwa ajili ya watoto, kina mama wamefika wengi huku wamewabeba. Wakiwapatia huduma mbalimbali zikiwemo chanjo, zinazowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali hasa yanayoweza kuwaletea, ulemavu wa kudumu.

Jengo ambalo linajishughulisha hasa na maswala ya watoto, kinamama wamekusanyika wengi wakiwa wamewabeba huku wahudumu wa afya wakipita mstari mmoja baada ya mwengine, kuwatazama na kuwapatia maziwa yanayowasaidia kukua kwa haraka.

Ndani ya hospitali chumba ambacho ni maalumu kwa ajili ya watoto wadogo, mashine iliyoning'inizwa juu kwa ajili ya upimaji uzito tayari mtoto amewekwa na daktari anamtazama ili kuyajuwa maendeleo ya afya yake.

Ndani ya wodi ya watoto, mama baada ya kujifungua salama ameletewa zawadi nyingi na wapendwa wake ikiwa ni pamoja na kanga, vitenge, mashuka atakavyo vitumia vyote kujikinga na baridi anaporejea nyumbani.

Jengo lililotengwa kwa ajili ya matibabu ya watoto, kinamama wengi wamewaleta wameketi kwenye mabenchi wakiinuka mmojammoja na kumkaribia mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi ili kuwapima na kujua uzito walionao.

Ndani ya wodi maalumu kwa ajili ya watoto, mhudumu wa afya akiwa amemrejeshea mama mwanae aliekwenda kumchunguza punde tu alipozaliwa, ili sasa wajiandae kuelekea nyumbani.

Zao la biashara aina ya vitunguu swaumu ambavyo pia vinatumika kutengenezea dawa za asili zinazotibu magonjwa mbalimbali hasa yale yanayotokana na uzee.

Dawa za asili ambazo zimetengenezwa kwa kutumia mitishamba tofautitofauti na zimewekwa kwenye vifungashio visivyo rasmi, hivyo ni hatari kwa watumiaji wote wanaokwendaa kuzitumia bila ushauri wa daktari.

Dawa za asili zilizo tengenezwa kwa kutumia miti shamba tofautitofauti zimewekwa kwenye vifungashio visivyo rasmi, na havija dhibitishwa na mamlaka husika ili kutibu magonjwa mbalimbali asa yaliyo shindikana hospitalini.

Dawa za asili ambazo zimetengenezwa kwa kutumia mimea tofautitofauti hasa maua ya kondeni, zipo tayari kwa ajili ya wateja hasa wale wenye magonjwa sugu.

Dawa mbalimbali za asili ambazo zimewekwa kwenye vifungashio vya plastiki, zimetengenezwa kwa kutumia mitishamba ya aina tofautitofauti, ambayo yote inalimwa na kupatikana misituni.

Majani ya mti mdogo uliopandwa kando ya nyumba ambayo hutumika kwa ajili ya dawa ya asili, ambapo mgonjwa anaweza kutafuna na kumeza maji yake au kuyachemsha na kunywa kama chai.

Dawa ya asili ikiwa kwenye kifungashio aina ya chupa ambayo imetengenezwa kwa kutumia vitunguu maji pamoja na ndimu, hutibu magonjwa mbalimbali kama vile uzito uliopitiliza.

Dawa ya asili ambayo ni mchanganyiko wa maji ya moto na limao pamoja na tangawizi, ambayo hutumiwa hasa na wale wenye uzito mkubwa ili kuyapunguza mafuta mwilini.